Wataalamu wawili wa pembejeo za kilimo na mifugo wakiwa wapo kwenye banda ambalo lilishatumika kutunza mifugo, wakiwa wanachanganya na kubebea udongo uliobeba mbolea ya kutosha.

Dawa ya kuua viroboto kwa wanyama wa kufugwa, ikiwa nje ya boksi lake lenye rangi nyeupe na njano, ambayo ina picha ya mifugo mbalimbali kama vile mbuzi na ng'ombe wanaosumbuliwa na viroboto.

Kabati lenye rangi yeupe lililohifadhi dawa mbalimbali za mifugo pamoja na pembejeo za kilimo, kwa ajili ya manufaa ya watu ambao wanafanya ufugaji na ukulima.

Pakiti lenye rangi ya kijani, nyeupe na njano, huku likiwa na lebo yenye picha ya mbuzi na kondoo. Likiwa limebeba virutubisho na madini vyenye uzito wa kilo moja, maalumu kwa ajili ya afya ya mifugo kama vile; mbuzi na kondoo.

Kifaa cha rangi ya kijani kilichowekwa ndani ya pakti yenye lebo, iliyo na picha ya mbwa kikitumiwa kwa ajili ya kutoa wadudu kama viroboto kwenye miili ya wanyama wa kufugwa kama vile mbwa.

Chupa ya plastiki ya rangi nyeupe, yenye maandishi meusi na mistari myekundu myembamba, ikiwa imejaa dawa maalumu kwa ajili ya wanyama wafungwao haswa haswa ng'ombe.

Dawa ya kuua wadudu wakao kwenye miili ya wanyama wakufugwa kama vile; ng'ombe, mbuzi, kondoo na mbwa; ikiwa nje ya boksi lake lenye rangi ya kijivu na njano iliyokuwa na maandishi meupe yanayoelezea namna ya kutumia dawa hiyo.

Duka la pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, likiwa lina dawa mbalimbali kwa ajili ya mimea na wanyama wa kufugwa likiwa limefunguliwa kwa ajili ya kuhudumia wakulima na wafugaji.

Mwanamke aliyesuka rasta na kuvaa shati la mikono mifupi lenye rangi ya kahawia akiwa yupo dukani kwake kipanga bidhaa zake kazaa kama vile pembejeo za kilimo na dawa za wanyama tayari kwa kuuza kwa wateja wake.

Dawa ya mitishamba iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya wanyama ikiwa nje ya boksi lake, huku boksi lake likiwa na rebo ambayo ina picha ya paka na mbwa wakiwa pamoja. Inayotumika kutibu homa, uvimbe na maumivu kwa mbwa na paka.

Wataalamu wawili wa pembejeo na kilimo waliovaa mavazi ya kijani ya kujikinga wakiwa ndani ya banda lenye paa la bati, wakishughulika na kuchambua au kuchanganya taka za kikomposti, huku pembeni mwao kukiwa na mlundikano mkubwa wa taka za kikomposti zinazooza, zinazotumika kutengeneza mbolea ya samadi.

Chupa yenye rangi nyeusi, na lebo yenye rangi ya chungwa iliyokoza, iliyokuwa na umbile jeupe la ng'ombe, ikiwa imebeba dawa kwa ajili ya matibabu ya mifugo kama ng'ombe, na kuhakikisha kuwa afya ya mifugo hiyo iko salama.

Pakiti lenye rangi nyeupe, blue, kijani na maandishi mekundu likiwa na nembo yenye picha ya kuku, ikiwa imebeba vichocheo vya ukuaji wa kuku wa nyama, vinavyosaidia ukuaji wa haraka kuku na kuimarisha afya yao.

Chupa ya dawa yenye virutubisho ishirini na mbili muhimu, ambayo ina rangi ya zambarau pamoja na picha ya mbwa mweupe. Ambayo imetengeneza kwa ajili ya mbwa ili kusaidia afya ya maungio na mifupa yenye kuongeza uwezo wa kujikunja pamoja na kutembea kwa urahisi.

Miti ya migomba imepandwa kwenye shamba kubwa, huku mgomba mmoja ukiwa umezaa mkungu wa ndizi zilizokomaa kwa ajili ya kuuzwa na kuvunwa kwa madhumuni ya kibiashara.

Shamba kubwa lililojaa viazi vilivyostawi na kukomaa vizuri, likiwa linaanza kuvunwa. Kwa dhumuni kubwa la kuuza viazi hivyo kwa madalali wa soko mbalimbali.

Wanaume wanne ambao ni wakulima, wakiwa wametoka kuvuna mananasi kutoka kwenye shamba lao, huku wakiwa wanayapakia kwenye makapu ya plastiki, kwa ajili ya kuyauza.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna viazi vitamu na kuviweka kwa makini kwenye makapu yenye rangi tofautitofauti kama chungwa na bluu kwa madhumuni ya kibiashara

Miti minne ya migomba ikiwa imekua na kukomaa katika sehemu moja ikiwa imejikusanya, huku mgomba mmoja ukiwa umezaa mkungu wa ndizi, ambao una ndizi ambazo zimeshakomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa.

Mwanaume aliyevaa shati jeusi na glavu nyeupe, akiwa amebeba tolori lililojaa pilipili za rangi tofautitofauti, kama; nyekundu, kijani na njano alizotoka kuvuna shambani kwake kwa madhumuni ya kibiashara.

Mwanaume aliyevaa shati jekundu na suruali ya bluu, akiwa yupo kwenye shamba kubwa lenye miti ya mipapai ililiyostawi vizuri, akiwa anachuma papai lililoiva kutoka kwenye moja wapo ya miti kwa madhumuni ya kibiashara.

Mwanamke aliyevaa shati jekundu, sketi ndefu nyeusi pamoja na kujifunga kiremba ambacho kina rangi ya zambarau kichwani kwake, akiwa yupo shambani kwake akihakikisha kwamba mimea yake ya kahawa inastawi na kumea vizuri.

Wanawake watano ambao ni wakulima wakiwa wameinama wakishirikiana katika kujaza viazi walivyotoka kuvuna mashambani kwao, kwenye magunia ya rangi ya kijani kwa madhumuni ya kufanya biashara.

Mkulima wa kiume aliyevaa shati jeupe pamoja na koti na suruali ya bluu, akiwa yupo kwenye shamba lake kubwa la mapapai, akiwa amechuchumaa huku akishikilia mapapai mawili yaliyokwisha kuiva kwa madhumuni ya kibiashara.

Wakulima wakiwa wanakusanya matunda ya kahawa waliyotoka kuvuna mashambani kwao juu ya magunia yaliyotandikwa chini, tayari kwa ajili ya kuuza ka wasafirishaji ambao wanasafirisha kahawa hizo kwenda viwandani.

Mwanamke aliyevaa kofia akiwa anacheka na kufurahi huku amaweka pozi zuri la picha, akiwa amesimama nyuma ya gari, baada ya kumaliza kupakia matunda aina ya mananasi kwenye chombo cha usafiri, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mgomba uliokomaa wenye rangi ya kijani, ambao umepandwa kwenye bustani, ukiwa umebeba mkungu wa ndizi zilizokomaa vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwa ajili ya kupikwa.

Wakulima wanne watatu wakiwa wanawake na mmoja akiwa mwanaume, wamebeba ndoo za kahawa walizotoka kuvuna wakielekea kuzimwaga katika rundo la kahawa kwa ajili ya mauzo.

Wanawake wawili waliovaa koti la bluu pamoja na shati la zambarau, wakivuna matunda ya kahawa, yaliyokoma na kujaa katika matawi ya majani mabichi.

Pilipili nyingi zikiwa zimepandwa katika matuta mawili, ambayo yamefunikwa na mifuko ya plastiki, huku yakiwa yamepangana kwa mistari, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwa ajili ya kuuza.

Watu watatu wakiwa wamebeba matrei ya kijani, wakiwa wanavuna nyanya shambani kwaajili ya kuuza, ambapo kila mmoja anajaza trei yake kwa uangalifu, akikusanya nyanya zilizoiva vizuri na zenye rangi nyekundu, huku akitembea katikati ya mistari ya mimea ya nyanya katika ardhi iliyolimwa vizuri.

Wakulima walioketi pamoja na mazao yao ya kahawa waliokwisha kuyavuna, wakiwa tayari kuuza wakimsikiliza mwanaume aliyevaa koti jekundu na suruali nyeupe, anayewafundisha jambo fulani.

Shamba kubwa la vitunguu ambapo nusu ya shamba hilo tayari limevunwa, na nusu nyingine bado halijavunwa, lote likilimwa kwa ajili ya madhumuni ya kufanya biashara.

Wasafirishaji watano wa mazao, wakiwa wanashirikiana kupakiza vitunguu ambavyo vimetoka kuvunwa na ambavyo vimepangwa katika mstari, kwa ajili ya kusafirisha mikoani kwa ajili ya mauzo.

Rundo la mahindi ambayo yamevunwa na kukusanywa na wakulima wengi kutoka kwenye mashamba yao mbalimbali, likiwa tayari kwa ajili ya usafirishaji na uuzaji wa hayo mahindi katika masoko.

Mwanaume aliyevaa kofia ya krimu, shati jeusi lililotoboka kwenye mkono wake wa kulia pamoja na suruali ya bluu, akiwa ameinama kukagua mazao yake katika shamba kubwa la nyanya kwa ajili ya mauzo.

Mwanaume anayetembea nyuma ya gari akikagua magunia kadhaa yenye rangi nyeupe pamoja na mstari mwekundu, yaliyobeba viazi vingi vya kutosha tayari kwa ajili ya kupakiwa na kwenda kusafirishwa sokoni tayari kwa mauzo.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevaa koti la bluu na mwingine akiwa amevaa shati la zambarau, wakiwa shambani wakivuna kahawa zilizokuwa zimekomaa na kujaa kwenye matawi.

Wakulima wawili wakiwa wameinama, huku wanahudumia shamba lao la mbogamboga kwa waangalifu, ili kuhakikisha kuwa, mboga hizo zinastawi vizuri na kuwa na afya bora.

Mimea michanga iliyopandwa kwenye vyombo vya rangi nyeusi, vikiwa vimepangwa kwenye mstari mmoja baada ya mwingine kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha kwamba mimea hiyo inapata mwanga wa kutosha ili iweze kukua ipasavyo.

Wakulima wengi wakiwa wamekaa chini huku wamejaza makapo mengi ya nyanya yenye rangi nyeusi pamoja na damu ya mzee, wakisubiri nisafirishwe na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba lililojaa miti ya mipapai, ambapo mingine ikiwa imebeba mapapai mabichi, huku mingine ikiwa tayari imebeba mapapai yaliyoiva tayari kwa kuvunwa na tayari kwaajili ya kuliwa.

Trekta la rangi nyekundu lenye matairi manne meusi, mawili madogo mbele na mawili makubwa nyuma, Likiwa linaendeshwa na watu wawili likitumiwa kutifua ardhi kwa ajili ya kuirahunisha na kuianda kwa kilimo.

Trekta kubwa la rangi nyekundu lenye matairi manne makubwa ambayo yana rangi nyeusi, likiwa linakata nyesi uwanjani likiandaa uwanja huo kwa ajili ya matukio mbalimbali.

Mashine ya kilimo yenye mchanganyiko wa rangi kadhaa kama vile: nyekundu, nyeupe na rangi ya chugwa, ikiwa imeandaliwa tayari kwa ajili ya kuanza kazi shambani.

Mashine ya kidijitali ya kilimo, yenye rangi nyeupe, ikiwa inahudumia mimea iliyopandwa kwa kutumia teknolojia ya kipekee bila ya uhitaji wa msaada wa binadamu.

Shamba kubwa lililojaa mbogamboga, likimwagiliwa maji na mashine ya kidijitali ya umwagiliaji ya maji kwa mazao, iliyowekwa juu ili kuhakikisha kuwa mboga zote zinapata maji.

Trekta kubwa lenye rangi ya kijani na matairi makubwa manne yenye rangi nyeusi na njano kwa ndani, likiwa inatifua ardhi kwa bidii likiandaa kwa ajili ya kupanda mazao.

Wakulima wawili, waliopanda katika trekta yenye rangi nyekundu, mmoja akiwa anaendesha trekta hiyo na mwingine akiwa amekaa, wakiwa wanaitumia hiyo mashine katika kutifua ardhi kwa ajili ya kuandaa ardhi hiyo kwa kilimo.

Mashine ya kilimo yenye rangi ya bluu na nyeupe ikiwa imebeba miche ya mboga mboga ambayo ni michanga na ambayo haijakomaa vizuri, ikiwa inajaribu kukuza miche hiyo kwa kutumia sayansi na teknolojia ya kilimo.

Mkulima akiwa anatumia mashine ya kutifua udongo shambani kwake kwa madhumuni ya kulainisha ardhi ambayo ametoka kupanda mbogamboga, ili kuhakikisha mboga hizo zinastawi vizuri zikiwa na afya.

Trekta kubwa la kijani likiwa na matairi makubwa lenye rangi nyeusi nje na njano kwa ndani. Likiwa lipo shambani likilima na kutifua ardhi kwa ajili ya kilimo cha kibiashara.

Mashine ya kutifua ardhi ikiwa na rangi nyekundu pamoja na nyeusi, ikitumika kutifua udongo kwenye shamba kubwa kwa madhumuni ya kufanya maandalizi ya ardhi hiyo kabla ya kulimwa.

Shamba la Kidigitali lilopandwa nyanya, likitumia mashine kwa ajili ya kukuza mimea hiyo, ili kuhakikisha kwamba nyanya hizo zinaota vizuri na kustawi bila ya kuwa na athari yoyote.

Mashine ya kilimo yenye mfano kama wa trekta ikiwa na rangi ya kijani pamoja na matairi meusi mawili, ikiwa ipo shambani ikikata nyasi kwa ajili ya kuandaa shamba hilo kwa madhumuni ya kufanya kilimo baadae.

Bwawa kubwa la kuvulia samaki limefunikwa kwa wavu mkubwa kwa ajili ya kulinda samaki, huku likiwa limezungukwa na miti mikubwa ya kijani inayopendezesha mazingira na kutoa kivuli.

Tangi la samaki, likiwa lina samaki wa kufugwa kwa ajili ya mapambo, wakiwa na rangi ya chungwa ambayo inavutia na kupendeza machoni.

Mafundi ujenzi wakiwa wanajenga miundombinu ya kurahisisha zoezi zima la kuvua samaki katika bwawa, huku kandokando kukiwa na magari meupe mawili yaliyobeba vifaa vya kukarabatia miundombinu inayojengwa.

Bwawa la samaki lililotengenezwa kwa kutumia plastiki maalumu ya kuzuia maji yenye rangi nyeusi, huku likiwa limejaa maji na ndani yake kukiwa kuna samaki ambao wanaonekana wakielea juu.

Samaki wawili mmoja akiwa na rangi ya njano na mwingine akiwa na rangi ya chungwa wakiogelea katika maji ambayo ndani yake kuna mawe chini pamoja na tawi lililovunjika la mti kwa madhumuni ya ufugaji wa samaki.

Daraja la chuma lililojengwa kwenye msitu mkubwa, likitenganisha upande kwenye shimo kubwa jeusi lililojitengeneza chini ya msitu huo na upande wenye miti mingi iliyostawi ya kijani.

Mbwa mwenye rangi nyeusi pamoja na kahawia akiwa anatembea katikati ya njia ambayo ipo katika msitu, ambao umejaa na miti mingi mirefu iliyochomoza kwenda angani.

Mwanaume aliyevaa shati la kijani akiwa anaonyesha mechi yake ya miti ambayo imepangwa chini kwenye eneo la wazi ili ipate mwanga wa jua kwa ajili ya kuikuza vizuri kabla ya kupandwa kwa akiwa ana fahari na umakini akiwakilisha kuwa miche hiyo inapata mazingira bora Kukua kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kuchangia katika jitihada za misitu.

Wanaume wawili; mmoja akiwa anamwagilia miche ya miti, na mwingine akiwa anapokea mche mmoja wa mti kutoka kwa mwanamke aliyebeba miche mitatu ya mti, pamoja na kuvaa nguo za kijani; wakiwa wanaandaa miche hiyo ya miti kwa ajili ya upandaji wa miti.

Mboga za majani, zimepandwa na kukuzwa kwa kutumia mfumo wa kilimo bila udongo, ambapo hutumia maji yenye madini na vilutubisho maalumu, kwaajili ya kukuza mboga hizo ilikustawi vizuri na kuwa na afya bora.

Zana ya kukuza mimea kwa mfumo wa kutumia maji yenye madini na virutubisho, bila kutumia udongo kabisa ikiwa imewekewa mechi michache huku sehemu nyingine za kupanda mimea ikawa imeachwa wazi.

Kilimo cha kutumia maji bila udongo, kikiwa kinatumika katika kukuza mboga mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye mapipa na makontena yenye rangi kama vile ya bluu na damu ya mzee, kwa ajili ya matumizi ya kifamilia.

Shamba kubwa la mbogamboga, likiwa limepandwa mboga za aina tofauti kwa njia ya kilimo bila udongo, ikiwa mimea hii inapata virutubisho kutoka kwenye maji yanayobeba madini, huku yakiwa yanapita katika vyombo, ambavyo mboga hizo zimepandwa.

Mizizi ya mimea iliyochomoza chini ya kontena la plastiki iliyobeba mimea inayokuzwa kwa kilimo cha maji bila udongo. Ikiwa inanyonya virutubisho kwenye maji yenye ya aina mbalimbali yanayotumika katika kukuza mimea.

Mwanamke mmoja akiwa anafanya kilimo cha mbolea maji kwa bidii na uangalifu mkubwa huku akichunguza kila shina na jane la mimea yake kuhakikisha kwamba vinapata virekebisho vya kutosha kutoka kwenye maji yenye usafi na unyevunyevu.

Banda kubwa la mbao likiwa limeezekwa na bati ambalo limejaa kuku wengi wenye manyoya ya kahawia, wakiwa wamewekewa maji na chakula kwa dhumuni la kufanya ufugaji wa kuku wa kisasa wa kibiashara

Shamba kubwa lililopandwa mboga aina ya kabichi ambazo zimestawi na kuwa na afya nzuri, likitumia mashine na teknolojia ili kuongeza uzalishaji katika kilimo cha viwanda.

Wafanyakazi mbalimbali wa kiwandani wakiwa wamevaa makoti ya kijani, wakiwa wanashughulika katika kufunga mbogamboga katika vifungashio vyake, tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa masokoni na madukani.

Wanawake kadhaa wakihudumia shamba lao kubwa lililopandwa mbogamboga kwa wingi, wakihakikisha kwamba mimea hiyo inastawi vizuri, kwa ajili ya kilimo cha kibiashara na kuuza sokoni.

Shamba kubwa lililopandwa nyanya katika mpangilio wa mistari mirefu iliyonyooka, likiwa na baadhi ya mimea ambayo imebeba nyanya zilizokwisha kuiva, pamoja na mbichi. Yote kwa madhumuni ya kufanya biashara.

Vifaranga wengi wakiwa ndani ya banda wengi wao wakiwa na manyoya ya rangi nyeusi, nyeupe na kahawia wakihifadhiwa katika banda ambalo lina maji na chakula tayari kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa kibiashara.

Shamba kubwa, ambalo limepandwa mbogamboga nyingi za kutosha. Zikiwa zimepangwa katika mistari iliyonyooka na mirefu. Kwa manufaa ya kibiashara pamoja na kiwandani.

Shamba kubwa lililopandwa kabeji, huku matuta yake yakiwa yamepangwa katika mistari mirefu iliyonyooka, ikiwa na kabeji zilizostawi na kuwa na afya nzuri tayari kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa masokoni.

Banda kubwa la ng'ombe lililokuwa na paa ya bati huku nguzo zake zikiwa zimeunganishwa, na feni likiwa linatumika katika ufugaji wa ng'ombe wengi wakiwa na rangi nyeusi na nyeupe kwa madhumuni ya kibiashara.

Shamba kubwa lilojaa mananasi yaliyopandwa katika matuta, ambayo yamejipanga katika mistari iliyonyooka, yakiwa yamekwisha komaa na yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa, kwa madhumuni ya kufanya biashara.

Shamba kubwa lililopandwa kabichi nyingi zilizostawi na zilizokuwa na afya, ambazo zimepangana katika matuta ya mistari ambayo imenyooka kwa madhumuni ya kibiashara.

Mfanyabiashara aliyevaa suruali ya kijivu aliyepiga magoti juu ya rundo la vitunguu yenye rangi ya kahawia, pamoja na zambarau uliokoza huku pembeni kukiwa na mfuko wa plastiki uliojazwa vitunguu, akiwa anaonyesha vichunguo vyake tayari kwa ajili ya mauzo.

Trei za kijani zilizobeba nyanya mbivu pamoja na mbichi, zikipitishwa katika mashine ya kiwandani zilizo kuwa na rangi nyekundu kwa ajili ya kutayarisha hizi nyanya kwa mauzo.

Banda lenye uzio ambalo kwa juu linamadirisha yanayopitisha hewa, ambamo ndani kuna kuku wengi wa kutosha waliowekewa maji pamoja na chakula kwajili ya ufugaji wa kuku kwajili ya malengo ya kibiashara.

Bomba kubwa la maji lenye rangi nyeupe lipo kando ya shamba kubwa la mahindi likiwa limetobolewa kwenye sehemu kadhaa, ili maji yaweze kutoka na kumwagilia mahindi kwa ufanisi yakiyasaidia kustawi vizuri.

Bomba kubwa la maji lenye rangi nyeupe lipo kando ya shamba kubwa la mahindi, likiwa limetobolewa kwenye sehemu kadhaa ili maji yaweze kutoke na kumwagilia mahindi kwa ufanisi, yakiyasaidia kustawi vizuri.

Shamba kubwa likiwa limetoka kupandwa miche mingi, huku mipira iliyobeba maji ikipita kutoka upande mmoja wa shamba hilo kuelekea upande mwingine kwa ajili ya kumwagilia miche ambayo imetoka kupandwa.

Mipira mirefu ya plastiki ikiwa inayomwagilia mimea iliyopandwa kwenye matuta, ambayo yamepangwa kwenye mistari mirefu iliyonyooka katika shamba kubwa, ili kuhakikisha kuwa mimea hiyo inastawi na kuwa na afya nzuri.

Kilimo cha umwagiliaji kikiwa kinafanyika, huku mipira mbalimbali ikiwa imebeba maji ikipita katikati ya matuta, ikiwa inamwagilia mbegu ambazo zimetoka kupandwa muda sio mrefu.

Kilimo cha umwagiliaji kikiwa kinafanyika shambani, huku mipira iliyobeba maji ikipita katikati ya matuta yaliyokuwa na mimea inaokua kwa madhumuni ya kumwagilia mimea hiyo.

Mabomba ya mfumo wa umwagiliaji yamewekwa yakipita katikati ya shamba dogo la bilinganya, yakisambaza maji kwa uangalifu, kutoka chanzo chake hadi kwenye mti, kwa ajili ya kuhakikisha mimea hiyo inapokea unyevu wa kutosha.

Kilimo cha umwagiliaji kikifanyika ambapo mipira ya umwagiliaji imepita katika matuta kadhaa, ambapo tuta moja likiwa na miche ambayo imeshaanza kuchomoza na tuta lingine likiwa na mboga ambazo tayari zimeshakua na kukomaa.

Kilimo cha umwagiliaji kikifanyika ambapo mipira ya umwagiliaji na inapita katikati ya mechi inayochomoza ardhini na kuanza kuchipua kakasi ikionyesha dalili za ukuaji mzuri kutokana na unyevu na upatikana kupitia mfumo huo wa maji ambapo mipira hiyo imewekwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo ikisambaza maji kwa kila nchi kwa usahihi ili kuhakikisha mimea inapata kurekebisho vinavyohitajika kwa ukuaji wa haraka na wenye afya.

Mandhari yenye muonekano wa uwanda wa kijani uliojaa miti ya kijani pamoja na nyasi, huku juu kukiwa kuna anga la bluu lililojazwa na mawingu mazuri yenye rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na tulivu, iliyokuwa na milima ambayo imefunikwa na miti ya kijani, huku juu kukiwa na anga ambalo lina rangi ya bluu, likiwa na mawingu machache.

Mandhari nzuri yenye milima na mabonde ambayo ina rangi ya kijani, pamoja na miti mingi iliyokomaa ikiwa na rangi ya kijani mkolezo, huku barabara ya lami ikiwa inapita katikati.

Mandhari nzuri ya mlima Kilimanjaro, ukiwa umechomoza juu kwenye anga lenye rangi ya bluu likiwa na mawingu machache, huku chini ya mlima huu kukiwa na miti na nyasi nzuri za kijani, zilizostawi vizuri.

Mandhari nzuri yenye miti ya kijani na nyasi nyingi za kijani, ikiwa imejaa wanyama tofautitofauti wa porini kama vile pundamilia na twiga; ambao wanakula nyasi hizo kwa pamoja.

Mlima wa mawe uliojaa miamba mikubwa ulioinuka katika mazingira, yenye anga la blue ambalo limepambwa na mawingu meupe huko chini ya mlima kuwepo na mikactus ambayo inamea katika ardhi kavu na changarawe.

Miti miwili iliyokomaa katika ardhi ya tambarare iliyofunikwa na nyasi hukujua kukiwa kuna anga lililokuwa la blue ambalo halina mawingu likipendeza machoni.

Milima ya mawe yenye miinuko mikali sana, inayoshuka moja kwa moja kuelekea kwenye bonde refu na lenye kina kirefu, ambapo mawe makubwa na kingo zenye mteremko wa hatari, zinazunguka eneo huku likiwa na muonekano wa kuvutia lakini pia kustaajabisha kutokana na namna, milima hiyo inavyo inuka kwa urefu na kushuka kwa kasi kuelekea bondeni.

Mandhari ya tambarare yenye nyasi nyingi na vichaka vidogovidogo, huku kukiwa na miti michache, iliyotawanyika kwa mbali katika maeneo tofauti tofauti, huku eneo likiwa ni la asili la utulivu na lenye mandhari ya porini.

Mbuzi wanne wenye rangi nyeupe, nyeusi na kahawia waliochoka kula majani upande wa pili wa barabara miti na nyasi wakitembea kwenye barabara ya vumbi, huku wakiwa wanachungwa kwa umakini.

Mbuzi wanne wenye rangi nyeupe, nyeusi pamoja na kahawia wakiwa wapo bandani; huku wametoaa vichwa vyao nje kutoka kwenye banda lao, ili waweze kula chakula walichowekewa kwa ajili yao.

Banda la mbuzi lililokuwa limejaa mbuzi wa rangi tofautitofauti kama nyeupe, nyeusi, pamoja na kahawia wakiwa wamewekwa ndani kwa ajili ya ufugaji wa kibiashara.

Wanawake wawili wako shambani wakijaribu kuweka alama kwenye sikio la mbuzi mweupe, ambapo mmoja wao anamshikilia mbuzi shingoni kwa nguvu na utulivu ili asiweze kusogea, huku mwingine akiwa na mashine maalumu ya kuweka alama, akielekeza kwenye sikio la mbuzi huyu kwa umakini mkubwa.

Mfugaji wa kiume aliyevaa shati la bluu na kaptula, akiwa yupo kwenye banda akiwalisha na kuwahudumia bata wenye rangi nyeupe ambao waakaa kwenye banda hilo.

Banda la bata lenye bwawa la maji na uzio, likiwa limejaa bata wenye rangi nyeusi na nyeupe, huku mmoja akiwa anaogelea kwenye bwawa hilo, wakiwa wanafugwa kwa matumizi binafsi ya mfugaji wa hao ndege.

Kuku wenye manyonya wenye rangi ya kahawia wakiwa wamefungiwa kwenye banda, ambalo limetengenezwa na bati na mbao. Huku wakiwa wamewekewa maji na chakula kuhakikisha kuwa wanakuwa na afya nzuri.

Miche michanga yenye rangi ya kijani ikiwa inachipua kutoka kwenye makontena ya plastiki ambayo yana rangi nyeusi iliyokoza, yaliyobeba udongo wenye virutubisho vya kutosha.

Pakiti ya mbegu za mboga ya majani ya spinachi yenye rangi ya kijani pamoja na njano huku ikiwa na maandishi meusi ikiwa na lebo yenye picha ya spinachi iliyokua na kustawi vizuri.

Magunia kadhaa yakiwa yamejazwa nafaka mbalimbali kama vile mahindi, maharage na kadhalika ambavyo vinaweza kutumiwa kama mbegu, zikiwa zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wenye uhitaji.

Sahani nyingi zilizowekwa kwenye meza huku zikiwa zimebeba mbegu za mazao zenye rangi mbalimbali kama vile: nyeupe, nyeusi, kahawia na damu ya mzee; zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima.

Miche michanga yenye rangi ya kijani, ikiwa inachipua kutoka kwenye vikopo vidogo vya plastiki, ambavyo vimepangwa katika mistari, vikiwa vimebeba udongo wenye virutubisho vya kutosha, kwa ajili ya kuikuza miche hiyo.

Miche michanga yenye rangi ya kijani, ikiwa imeanza kuchipua kutoka kwenye vikopo vidogo vya plastiki vyenye rangi ya damu ya mzee. Ambavyo vimepangwa katika mpangilio mzuri huku vibeba udongo wenye virutubisho vya kutosha kwa ajili ya miche iyo.

Miche michanga yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye kontena la chuma, ikiwa inachipua kutoka kwenye udongo uliobeba virutubisho na maji ya kutosha, kwa ajili ya ukuaji wa miche hiyo.

Miche ikiwa inachipua polepole kutoka ardhini kwenye shamba kubwa lenye mtiririko wa maji wa kutosha kupitia mipira ya umwagiliaji, ili kuhakikisha kuwa shamba hilo linapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji mzuri wa mimea."

Pakiti kadhaa zenye rangi ya kahawia na nyeupe, zikiwa zimebeba mbegu kwa ajili ya mboga mbalimbali kama vile kabichi na spinachi; kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ambao wanataka kufanya kilimo cha mbogamboga.

Mbegu za miche ya mimea mbalimbali, ikiwa na rangi tofauti tofauti kama vile; kijani na damu ya mzee ikiwa imepandwa katika makontena ya plastiki meusi yenye saizi ndogo.

Miche yenye rangi ya kijani iliyopandwa kwenye shamba, huku mipira ya maji ya plastiki yenye rangi ya bluu, ikiwa inapita katikati ya matuta, yaliyobeba miche hiyo, kwa dhumuni kubwa la kuimwagilia.

Pakiti mbalimbali zilizobeba mbegu kwa ajili ya kupanda mazao na maua mbalimbali zikiwa zipo dukani tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima, ambao wako wanataka kufanya kilimo cha mazao hayo.

Pakti yenye rangi mbili; moja ikiwa ni dhahabu na nyingine ikiwa ni ya kijani. Ikiwa na lebo iliyokuwa na picha ya nyanya huku ikiwa imejaa mbegu kwa ajili ya kupanda nyanya.

Pakiti ni ranigi ya bluu, nyeupe na kijani, ikiwa na lebo iliyokuwa na picha ya tikiti maji, ikibeba mbegu maalumu kwaajili ya kupanda tikiti maji zenye uzito wa angalau gramu tano.

Paketi kadhaa zenye rangi ya kijani na nyeupe zilizobeba mbegu kwa ajili ya mboga kama vile nyanya, hoho, kabechi, kitunguu pamoja na sukumawiki kwa ajili ya kilimo cha mbogamboga.

Madaktari wa wanyama wawili, mmoja akiwa ni mwanamke aliyesuka na kuvaa balakoa nyeusi, na mwingine akiwa ni mwanaume, wakishilikiana katika kumuogesha mbwa mdogo mwenye rangi nyeupe, kwenye sinki la kuogeshea wanyama.

Bango la matangazo kwa ajili ya huduma za afya za wanyama na mifugo, likiwa na picha ya mbwa mweupe, paka, sungura, huku kukiwa na maandishi meusi, yakiwa yanaelezea huduma zao kwa ajili ya wanyama.

Kituo cha afya cha wanyama kikiwa na mbwa wawili wakubwa ambao wana rangi nyeusi, wakiwa wamesimama kwenye korido iliyozungushiwa uzio ambapo mbwa mmoja amesimama karibu na ndoo ya chuma.

Mbwa mwenye rangi nyeusi akiwa chini ya uangalizi wa madaktari wa mifugo, akiwa anatoka kwenye kibanda chake. Huku macho yake yakiangalia kwa makini upande wa kushoto kana kwamba anajaribu kuchunguza mazingira yake, ama kutambua aliepo mbele yake.

Banda kwa ajili ya wanyama wa kufugwa lililotengenezwa na mbao huko ukiwa na dirisha moja lenye nyavu pamoja na mlango ambao umefungwa, likiwa tayari limeshatayarishwa kwa ajili ya wanyama watakaokuja kwa ajili ya matibabu ya afya zao katika kituo cha afya cha wanyama.

Nembo tano za shirika la mifugo kila mmoja ikiwa na rangi tofautitofauti kama bluu, kijani, rangi ya chungwa pamoja na kahawia; kwa zote zikiwa na mandhari nyeupe kila nembo ina muundo wake wa kipekee, ambazo zinaonyesha alama kama vile ya mbwa, paka pamoja na alama ya kisigino cha mnyama ili kuwakilisha afya na huduma ya nyama kwa ujumla.

Twiga mrefu aliyehifadhiwa katika eneo maalumu la kuvutia watalii, ameegesha kichwa chake kwenye baraza la juu linalotenganisha upande wa watalii na ule wa wanyama pori, akiwavutia wageni kwa mwonekano wake wa kuvutia na wa kipekee.

Ndege wenye manyoya meupe, mikia mieusi na midomo mirefu ya rangi nyeusi, wamesimama juu ya majani ya kijani kandokando ya mto wenye maji yanayotiririka kwa utulivu.

Mwewe mwenye manyoya ya kijivu, meupe na ya kahawia, akiwa amesimama juu ya tawi la mti akiwa ameinua mguu mmoja, huku uso wake ukiangalia upande fulani kwa makini kana Kwamba anachunguza mazingira au yupo kwenye mawindo.

Tembo mtoto akiwa anafurahia kucheza na mchanga akiwa anajimwagia kwenye mgongo wake, huku akiwa chini ya uangalizi wa walinzi wenye mapori.

Nyani mwenye rangi mbili, nyeusi mgongoni pamoja na rangi ya kijivu iloyopooza na kupauka usoni, akiwa anashangaa ama kuangalia kitu kinachopita mbele yake.